Watu wazima waliokusanyika kwa pamoja katika mkutano unaohusiana na elimu hiyo, ikiwa ni sehemu ya uhamisishaji unaowawezesha kupata maarifa yanayokidhi mahitaji yao ya kila siku kwa kufanya shughuli mbalimbali katika jamii.

Watu wazima wakiwa kwenye picha ya pamoja, kwa ajili ya kuhamasisha elimu hiyo inayotolewa kwa watu wakubwa na hivyo kuonyesha umuhimu wake katika jamii, kwani watu hao hupata maarifa ambayo waliyakosa kipindi wapo wadogo.

Watu wazima waliokusanyika katika eneo maalumu la darasa, wakiwa wamekaa kwa kujadiliana na kufundishana mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu, ikiwa kusoma na kuandika kama sehemu ya maarifa wanayoyapata, na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Watu wazima waliokusanyika katika eneo maalumu, wakipewa elimu kuhusiana na mambo mbalimbali katika jamii. Wapo pembeni ya shamba. Hali inayoonyesha elimu juu ya kilimo na hivyo kuwasaidia katika kupata mazao yaliyo bora.

Watu wazima wakiwa wamekutana kwa pamoja kama sehemu ya kikao wakijadiliana juu ya mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo na jinsi ya kuiendeleza kwa ajili ya kuhakikisha maarifa ya kutosha yanapatikana na hivyo kuongeza maendeleo katika ustawi wa jamii.

Wamasai waliokusanyika, wakiwa wamevaa nguo za kitamaduni na kujifunza jinsi ya kushona kwa kutumia cherehani, kama sehemu ya mafunzo kwa elimu ya watu wazima, inayowasaidia kufanya mambo mbalimbali katika jamii yenye tija.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliesimama mbele yao, kwa ajili ya kuhakikisha wanapata elimu iliyothabiti na hivyo kuongeza ujuzi unaowasaidia katika maisha.

Watu wazima waliokusanyika katika chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kama sehemu ya kuimarisha taaluma hiyo kwa watu walio wakubwa.

Watu wazima waliokusanyika katika picha ya pamoja kwenye hafla ya kuhamasisha utoaji wa elimu ya watu wazima kwa manufaa ya jamii, na hivyo kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora kwa lengo la maendeleo ya kiuchumi.

Watu wazima waliokusanyika katika eneo maalumu, wakishirikiana kujadiliana na kufanya mkutano kwa ajili ya kuhamasisha elimu hiyo yenye umuhimu na faida kubwa kwa watu waliozidi umri wa kusoma.

Watu wazima waliokutana katika hafla maalumu wakiwa wapo chini ya hema, wamezungukwa na mabango mbalimbali yanayohusika na uhamasishaji wa elimu hiyo, kwa watu wazima pamoja na kutoa faida zake kwenye jamii.

Watu wazima waliokusanyika kwa lengo la kujadiliana na kujifunza dhidi ya vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama sehemu ya mafunzo na hivyo kuongeza maarifa katika taaluma inayowasaidia kujikwamua na kukabiliana na changamoto mbalimbali kwenye jamii.

Watu wazima waliokusanyika kwa pamoja kama sehemu ya mkutano wenye tija, kwa kujadiliana jinsi ya kuhamasisha na kukuza elimu ya watu wazima; kwa ajili ya kuongeza maarifa yatakayo wasaidia katika mambo mbalimbali kijamii.

Watu wazima waliokusanyika kwa lengo na kuelekezana na kujifunza ili kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo itolewayo, kwa kuhakikisha watu hao wanapata maarifa yaliyobora na hivyo kuongeza taaluma katika nyanja mbalimbali.

Watu wazima waliokusanyika katika darasa maalumu kwa lengo la kujifunza mambo mbalimbali ikiwemo kusoma na kuandika na hivyo kuongeza hali ya kuelewa na kupata elimu kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Watu wazima katika jamii ya kimasai waliovaa mavazi ya kitamaduni wakishirikiana na kujifunza kushona nguo kwa kutumia cherehani kama sehemu ya elimu ya watu wazima inayo wasaidia kufanya mambo mbalimbali kwenye jamii.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao kama sehemu ya kupata maarifa na hivyo kuimarisha taaluma yao katika ngazi hizo za awali.

Watu wazima waliokusanyika katika eneo lenye hema na mabango makubwa, yanayohusiana na uhamasishaji wa elimu ya watu wazima na hivyo kupata maarifa pamoja na faida ya elimu hiyo kutoka kwa viongozi wa sekta ya elimu.

Watu wazima wa jamii ya kimasai, waliovaa mavazi ya kitamaduni; wakiwa wamekutana kwa ajili ya kujifunza jinsi ya kushona, kutumia cherehani, hali inayoonesha elimu na maarifa yanayotolewa kwa ajili ya kujikimu kwenye maisha ya kila siku katika jamii.

Watu wazima wa jamii ya kimasai waliovaa mavazi ya kitamaduni, wakiwa wamekusanyika kwa pamoja. Wanafundishwa jinsi ya kushona kwa kutumia chereani kama sehemu ya elimu inayowasaidia kujikwamua kwenye mambo mbalimbali ya kiuchumi katika jamii.

Watu wazima waliokutana kwa pamoja, kwa lengo la kujifunza na hivyo kuimarisha elimu ya kusoma na kuandika, pamoja na mambo mbalimbali kama sehemu ya kuimarisha maarifa yao na kuongeza taaluma.

Watu wazima waliokusanyika kwa pamoja katika eneo lenye mahema pamoja na mabango maalumu kwa ajili ya kuhamasisha elimu hiyo ya watu wazima, na hivyo kuonyesha faida zake nyingi kwa ajili ya watu hao kuvutia na kujiunga na elimu hiyo kwa manufaa ya kila siku kwenye jamii.

Watu wazima waliokutana kwa kukusanyika, kwa ajili ya kupanga mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo. Na hivyo kuhamasisha umuhimu na faida katika kuongeza maarifa, kupitia elimu ya watu wazima yanayowasaidia kuishi vizuri kwenye jamii.

Watu wazima ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanaelekezana mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu kama vile kusoma na kuandika, ili kuimarisha uelewa wao na hivyo kuongeza taaluma.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa kwa ajili ya kinga, wametulia kwa makini wakisikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi katika kuhakikisha wanapata maarifa bora kwa elimu hiyo.

Idadi kubwa ya watu wazima waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa maalumu, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa kama sehemu ya kuimarisha elimu hiyo ya watu wakubwa, kwa ajili ya kuongeza maarifa mbalimbali yatakayowawezesha kuishi vizuri kwenye jamii.

Watu waliokusanyika katika eneo maalumu na hivyo kuhakikisha wanapata uhamasishaji juu ya elimu ya watu wazima, kwa lengo la kuongeza maendeleo ya kiuchumi na kijamii kupitia maarifa haya.

Watu wazima waliokusanyika katika eneo maalumu, wakiwa wamezungukwa na mahema pamoja na mabango; yanayohusika na uhamasishaji wa elimu hiyo kwa watu wazima pamoja na umuhimu. Wakiwa kwenye kuhutubiana na kuelekezana faida za elimu kwa watu wazima.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini, wanashirikiana katika suala zima la kupata elimu, huku mkufunzi akisimama mbele yao na kuhakikisha wanajifunza vyema ili kuimarisha maarifa yao.

Watu wazima waliokusanyika katika eneo maalumu, kama sehemu ya kikao kinachohusika na kuhamasisha elimu hiyo, iwafaayo watu wazima kwa kuongeza maarifa.

Watu wazima waliokusanyika katika hafla, wakionyesha vifaa vya kisasa walivyotengeneza kwa kushirikiana katika elimu hiyo inayowapa maarifa mbalimbali, wakiwa na umri mkubwa.

Idadi kubwa ya watu wazima waliokusanyika katika chumba cha darasa wakishirikiana kwenye suala zima la kupata elimu, waliotulia kwa makini na kusikiliza mafunzo yanayotolewa kama sehemu ya kuimarisha uelewa wao kwa ajili ya kuongeza maarifa kitaaluma.

Watu wazima waliokutana, wakiwa wanajadiliana katika meza jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali ili kutendea kazi zinazohusiana na maarifa ya taaluma na hivyo kuwasaidia katika jamii.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao; akihakikisha wanapata maarifa yaliyo bora katika kuimarisha taaluma hiyo.

Watu wazima waliosimama katika picha ya pamoja, katika hafla inayohamasisha elimu hiyo kwa watu wazima, na hivyo kutoa faida za maarifa yanayotolewa, kwa ajili ya mambo mbalimbali kwenye jamii na kuwapa mbinu tofauti za kujikwamua kiuchumi.

Watu wazima walioshirikiana kutengeneza vifaa vya kisasa kutokana na elimu hiyo walioipata ya watu wakubwa, hali inayoonyesha ubunifu unaofundishwa kwa ajili ya watu hao kujikimu na kukidhi mahitaji yao ya kijamii kupitia kazi mbalimbali wanazoweza kuzifanya.

Idadi kubwa ya watu wazima waliokusanyika katika darasa maalumu, wakiwa kwenye kupata elimu kama mafunzo yanayotolewa kwa ajili ya kuongeza maarifa ya watu hao na hivyo kuwasaidia kujikwamua kwenye mambo mbalimbali katika jamii.

Watu wazima katika darasa maalumu wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao; akihakikisha wanapata maarifa yaliyo bora katika kukuza taaluma hiyo.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wamevaa barakoa na kutulia kwa makini; wanasikiliza mafunzo yanayotolewa kama sehemu ya elimu ya watu wenye umri mkubwa, ikiwemo katika kupata maarifa mbalimbali kama kusoma na kuandika kwa maendeleo yao ya baadaye.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa katika kujifunza mambo mbalimbali kama vile kusoma na kuandika, elimu inayotolewa kwa ajili ya kuimarisha maarifa ya kitaaluma kwa watu ambao wana umri mkubwa.

Watu wazima waliokusanyika katika darasa maalumu, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi kama sehemu ya kujifunza na kuimarisha taaluma yao, na hivyo kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora kwa maisha ya baadaye.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakikusanyika kwa kujadiliana kama sehemu ya mafunzo katika elimu hiyo, inayowasaidia kujikwamua katika maarifa mbalimbali ikiwemo kusoma na kuandika.

Watu wazima waliopo ndani ya chumba cha darasa maalumu, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akihakikisha wanapata somo la kueleweka na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Watu wazima waliokusanyika kama sehemu ya kujadiliana juu ya elimu inayotolewa kwa watu wakubwa. Na hivyo kuimarisha maarifa yao kwa kujifunza vitu mbalimbali kama vile kusoma na kuandika.

Watu wazima waliokusanyika kwa pamoja kwa lengo la kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu yao, na hivyo kuimarisha taaluma hiyo kwa kuhakikisha wanapata maarifa yaliyobora kupitia njia tofautitofauti.

Watu wazima waliokusanyika kwa maudhui ya kujidaliana dhidi ya elimu inayowahusu kwa ajili ya kuongeza maarifa kitaaluma yanayoweza kuwasaidia kwenye maisha ya kila siku, na hivyo kukabiliana na changamoto mbalimbali kwenye jamii.

Watu wazima waliokusanyika katika chumba maalumu cha darasa wakiwa wametulia kwa makini, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao kama sehemu ya kujifunza na kupata maarifa mbalimbali kwa ajili ya elimu.

Mwanamke aliyesimama ndani ya duka la vitabu, akiwa amesimama mbele ya rafu zilizosheheni vitabu mbalimbali na kuchagua kwa makini kwa ajili ya kwenda kujisomea na kuongeza maarifa kulingana na maudhui yake.

Mwanamke aliyesimama ndani ya duka la vitabu akiwa ametulia kwa umakini anachagua kitabu vilivyopo ndani ya rafu, kwa ajili ya kwenda kujifunza na hivyo kuongeza maarifa yake kulingana na maudhui aliyoyakusudia.

Mwanamke aliyesimama ndani ya duka la vitabu, akiwa yupo pembeni ya rafu zilizosheheni vitabu mbalimbali; vyenye maudhui tofauti. Anachagua kitabu kwa ajili ya kwenda kusoma na hivyo kuongeza maarifa katika ubongo wake.

Mwanamke aliyesimama ndani ya duka la vitabu akiwa amezungukwa na rafu zenye vitabu tofauti tofauti anachagua kwa umakini kwa ajili ya kwenda kusoma ili kupata maarifa fulani kulingana na maudhui aliyoyakusudia.

Bembea zilizotengenezwa maalumu kwa ajili ya shule za kulelea watoto zikiwa zimewekwa kwenye mazingira yaliyo safi na salama na hivyo kuwasaidia watoto kupata afya ya michezo wawapo shuleni kwa ajili ya kuimarisha afya.

Majengo maalumu kwa ajili ya kulea watoto likiwa limetengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku mazingira ya nje yakiwa yanavutia yenye bembea zenye rangi kama sehemu ya watoto kucheza, na hivyo kuimarisha afya za watoto wanapokuwa mahali hapo.

Bembea maalumu zilizotengenezwa kwa ajili ya shule za kulelea watoto. Zikiwasaidia wanafunzi hao kucheza kwa pamoja na hivyo kuimarisha afya pamoja na akili wawapo shuleni, kipindi wakiwa wanakua.

Jengo maalum kwa ajili ya kulelea watoto likiwa na mazingira yenye kuvutia huko bembea na michezo yenye rangi mbalimbali kwa ajili ya watoto kucheza na hivyo kuimarisha afya zao pindi wapo shuleni.

Jengo maalumu kwa ajili ya kulea watoto likiwa limetengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku mazingira ya nje yakiwa yanavutia yenye bembea zenye rangi kama sehemu ya watoto kucheza na hivyo kuimarisha afya za watoto wanapokuwa mahali hapo.

Bembea maalumu zilizotengenezwa kwa rangi nzuri zenye kuvutia, zilizowekwa kwenye mazingira yaliyostahiki, kwajili ya wanafunzi, watoto kwenye shule za kulelea wanafunzi hao na hivyo hurekebisha afya zao kucheza kwa pamoja.

Bembea zilizotengenezwa kwa mfumo maalumu, kwa ajili ya wanafunzi wanaolelewa katika shule hizo za kulea watoto, zikiwa na rangi angavu na za kuvutia ili kuwawezesha watoto hao kucheza kwa pamoja , na hivyo kuwa na afya njema na kuimarisha maisha yao wawapo shuleni.

Watoto wakiwa wanacheza kwenye bembea maalumu, zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa katika mazingira yenye kuvutia, kwenye shule ya kulelea watoto wadogo na hivyo kuhakikisha wanapata afya iliyo njema, na kuongeza au kuimarisha ushirikiano wawapo shuleni angali bado wadogo.

Jengo la shule kwa ajili ya kulelea watoto likiwa na mazingira mazuri na ya kuvutia. Huku watoto hao wakiwa wanacheza kwenye bembea zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa, zenye rangi ya kuvutia kama sehemu ya michezo kwa watoto na hivyo kuimarisha afya zao.

Jengo maalumu kwa ajili ya kulelea watoto, likiwa na ukuta uliojaa picha zenye rangi angavu zinazowavutia watoto wadogo, na kuwafanya wajisikie wako sehemu sahihi kwa ajili ya kujifunza na kufurahi kama afya ya akili.

Bembea zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kuwekwa kwenye mazingira tulivu na safi, zenye rangi tofautitofauti za kuvutia kama sehemu ya michezo kwa watoto na hivyo kuimarisha afya wawapo katika shule hiyo ya kulelea watoto.

Jengo kubwa kwajili ya shule ya kulelea watoto, likiwa limezungukwa na mazingira yenye kuvutia pamoja na bembea zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa, zenye rangi nzuri na hivyo kuwafanya watoto wacheze kwa uhuru kwa kuhimarisha afya zao wawapo shuleni.

Bebea zlizotengenezwa kwa mfumo maalumu kwa ajili ya wanafunzi wanaolelewa katika shule hizo za kulea watoto, zikiwa na rangi angavu na za kuvutia ili kuwawezesha watoto hao kucheza kwa pamoja, na hivyo kuwa na afya njema na kuimarisha maisha yao wawapo shuleni.

Watoto wakiwa wanacheza kwenye bembea zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa, katika shule ya kulelea watoto wadogo yenye mazingira mazuri na kuvutia, hali inaonyesha elimu itolewayo kwa ajili ya watoto hao wadogo na hivyo kuimarisha akili zao mapema.

Bembea zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa katika shule maalumu ya kulelea watoto, zikiwa na rangi tofauti tofauti zenye kuvutia, na hivyo kuwafanya watoto hawa wacheze na kuwa huru, kwa ajili ya kuimarisha afya zao katika shule hizo.

Bembea zilizotengenezwa katika mazingira safi kwa ajili ya wanafunzi wanaolelewa katika shule hizo maalum, ikiwa ni sehemu ya michezo wanaopoteza kwa pamoja na hivyo kuimarisha afya zao kwa wapo shuleni.

Jengo kwa ajili ya shule ya kulelea watoto lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa, ikiwa limezungukwa na mazingira mazuri, huku nyasi zikiwa zimekatwa kwa ustadi; pamoja na bembea zenye rangi ya mvuto na michezo ya watoto katika shule hiyo ya kulelea watoto wadogo.

Bembea zilizotengenezwa kwa mfumo maalumu, katika mazingira yaliyo safi na yenye kuvutia ili kuhakikisha wanafunzi wanapata wasaa wa kucheza na kuimarisha afya zao; wawapo katika shule hizo za kulelea watoto.

Bembea zilizotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya wanafunzi (watoto) wanaosoma katika shule za kulelea watoto hao wadogo, zikiwa na rangi tofautitofauti zenye mvuto kama sehemu ya watoto kucheza na hivyo kuimarisha afya zao.

Ndani ya darasa kuna mwanafunzi mtu mzima wa jinsia ya kike, anaandika ubaoni kwa chaki yenye rangi nyeupe, na mwalimu anamsimamia mwanafunzi huyo. Hii inaashiria uwepo wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa la kutolea elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wameketi, huku juu ya meza kukiwa na madaftari ambapo wanajisomea masomo waliofundishwa na mwalimu wao.

Katika eneo la wazi lililozungukwa na miti yenye kimvuli kuna wanafunzi wanaume na wanawake, wameketi kwenye viti wakiwa na madaftari wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anawafundisha, huu ni upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kubwa kuna wanafunzi wanaume na wanawake ambao wameketi kwenye viti, huku nyuma kukiwa na mwalimu ambae amesimama, hii inaashiria uwepo wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi watu wazima wanawake na wanaume wameketi kwenye viti kuizunguka meza, wanaendelea kujadiliana, hii inaashiria uwepo wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwalimu wa masomo ya biblia ameketi pamoja na mwanafunzi ambaye anaendelea kumfundisha masomo yaliyopo katika biblia aliyoifunua. Hii inaashiria uwepo wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wa jinsia ya kike wanne ambao wamesimama huku wakiwa wameshika karatasi zenye ramani ya afrika, wanapata elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja, wameketi kwenye viti kuizunguka meza iliyo na vitabu pamoja na simu wanasoma, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kubwa wameketi wanafunzi, wanaume na wanawake watu wazima wanaandika, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato. Mbele yao amesimama mwalimu anayewapatia maelekezo, wanafunzi hawa wanapata elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Mwalimu wa jinsia ya kike yupo ndani ya darasa ameshika kitabu anakisoma, huku walimu walioketi wanaendelea kumsikiliza mwalimu, wanafunzi hawa wanapata elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa jinsia ya kike, watu wazima wanaopata elimu isiyo rasmi na watu wazima wameketi kwenye madawati huku kila mmoja akiwa na daftari pamoja na kalamu akiandika masomo wanayo fundishwa.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa kuna wanafunzi wanaume pamoja na wanawake, ambao wameketi huku kila mmoja akiwa anaandika kwenye daftari lake. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa lililo na ubao wenye rangi nyeusi, wameketi wanafunzi wanawake watu wazima, kwenye kikundi wakijadiliana, huku mwalimu wa jinsia ya kiume akiendelea kuwaelekeza hapo, huu ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike mtu mzima aliyevalia mavazi ya tamaduni za kimasai, tupo ndani ya darasa amesimama ubaoni, anasoma herufi zilizoandikwa katika ubao kwa chaki, hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa umakini wakimsikiliza. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyorasmi na elimu ya watu wazima, ambayo huwasaidia watu hao kupata maarifa mbalimbali.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume watu wazima wameketi darasani huku wakiwa wanapiga makofi ishara ya kumpongeza aliejibu swali, huu ni upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa lenye madawati, wameketi wanafunzi watu wazima wanawake, huku juu ya madawati kukiwa na madaftari. Wanasikiliza somo wanalofundishwa. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Kitabu kilichotengenezwa kwa muktadha wa elimu kwa ajili ya shule za msingi, kinachowawezesha wanafunzi kujifunza kwa njia ya taswira na hivyo kuimarisha elimu yao kwa manufaa ya baadaye, kwa kuongeza maarifa yaliyo bora.

Jengo la darasa katika shule ya msingi lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku mazingira ya nje yakiwa tulivu na masafi yenye kuvutia, kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanasoma vizuri na hivyo kupata maarifa yaliyobora katika elimu hiyo ya ngazi ya awali.

Ukurasa wa mtihani kwa ajili ya shule ya msingi, ukiwa na maswali ya hesabu na utambuzi wa wanyama. Katika ukurasa huu kuna picha ya mdudu ambaye ni mamba pamoja na maswali ya kuongeza namba, na kuchora alama sahihi kwenye majibu.

Kabati maalum lililopangwa mafaili pamoja na vitabu zilizotumika kutunza nyaraka mbalimbali kwa ajili ya elimu ya shule ya msingi na hivyo, kusaidia katika kuhamasisha elimu hiyo itolewayo kwa wanafunzi kwa kutunza vitu vinavyohusiana na historia na vitabu muhimu kwa ajili ya kuimarisha taaluma ya wanafunzi.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyesimama ubaoni akiwa anawafundisha wanafunzi mambo mbalimbali kuhusiana na elimu yao kwa kuelekeza, kusoma na kuandika; hali inayoonesha hamasa ya kuwafundisha na hivyo kuhakikisha wanaelewa ili kuimarisha taaluma zao.

Kitabu maalumu kwa ajili ya shule ya msingi kilichotengenezwa ili kuhakikisha wanafunzi hao wanapata maarifa yaliyostahiki, kwa kutumia vitabu hivyo vyenye picha angavu zenye kuhakikisha wanaelewa kiundani zaidi kwa kutumia taswira na picha.

Kabati maalumu lililotumika kuhifadhia mafaili kama nyaraka za shule ya msingi, zinazosaidia kutunza muktadha mbalimbali ya elimu, na hivyo kuendeleza maarifa katika kuimarisha taaluma ya wanafunzi hao.

Jengo maalumu la gorofa lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku mazingira yaliyozunguka yakiwa ni mazuri kama vile maua pamoja na nyasi zilizokatwa kwa ustadi, kwa kuhakikisha wanafunzi wanapata mandhari sahihi kwa ajili ya kujifunza na kuimarisha taaluma yao.

Jengo maalumu kwa ajili ya shule ya msingi lililo tengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, likiwa limezungukwa na mazingira safi yenye kuvutia kama mandhari nzuri kwa ajili ya wanafunzi kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Jengo maalumu kwa ajili ya shule ya msingi lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku mazingira ya nje yakiwa ni yenye kuvutia yaliyopambwa kwa maua pamoja na nyasi zilizokatwa vizuri, ili kuhakikisha wanafunzi wanasoma kwa uhuru katika shule hiyo.

Jengo maalumu kwa ajili ya shule ya sekondari lililozungukwa na mazingira yenye mvuto ikiwemo nyasi zilizokatwa kwa ustadi wa hali ya juu, pamoja na maua, na hivyo kuhakikisha wanafunzi wanapata mandhari iliyo sahihi kwa ajili ya kusoma na kujifunza.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliopo ndani ya chumba cha darasa maalumu, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao; anayehakikisha wanapata maarifa yaliyo bora na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Karatasi ya mtihani kwa ajili ya shule za sekondari, iliyosahihishwa kama sehemu ya kumfuatilia mwanafunzi kwa kina na hivyo kupima uelewa wake kupitia majaribio hayo yanayotolewa katika shule.

Kabati katika shule ya msingi lililotumika kuhifadhia mafaili pamoja na vitabu, kama nyaraka mbalimbali zinazohusiana na maendeleo, katika elimu hiyo na hivyo kuimarisha taaluma za wanafunzi.

Mwalimu wa shule ya msingi, akiwa yupo darasani, akiwa anawafundisha wanafunzi waliotulia kwa umakini mkubwa, wakisikiliza mafunzo hayo kwa ajili ya kuimarisha elimu hiyo ya awali na hivyo kuwasaidia kuongeza maarifa kwa ajili ya maendeleo yao ya baadaye.

Kitabu maalumu kwa ajili ya shule ya msingi, kikiwa kimechorwa picha za kuvutia zenye rangi angavu, ili kuwavutia wanafunzi wanaposoma kitabu hicho, wapate uelewa wa hali ya picha na taswira.

Jengo maalum kwa ajili ya shule ya msingi lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa, na madarasa ya kutosha likiwa limezungukwa na mazingira thabiti ikiwemo maua pamoja na nyasi zilizokatwa vizuri kama sehemu ya kuhamasisha wanafunzi kusoma kwa utulivu na hivyo kuimarisha elimu yao.

Jengo maalum kwa ajili ya shule ya msingi lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku mazingira ya nje yakiwa yenye kuvutia kama vile; maua pamoja na nyasi zilizokatwa vizuri na hivyo kuwasaidia wanafunzi kusoma katika mazingira yaliyo bora kwa kuimarisha uelewa wao.

Kitabu maalumu kilichotengenezwa kwa ajili ya elimu ya shule ya msingi, kikiwa kimeandaliwa kwa maudhui thabiti, huku michoro ikiwavutia wanafunzi na kuwajengea picha ya taswira wakiwa wanajifunza masomo hayo.

Kabati maalumu lililotumika kuhifadhia nyaraka mbalimbali kwa ajili ya shule ya msingi, na hivyo kuwasadia wanafunzi kujifunza kupitia historia na miktadha ya elimu iliyohifadhiwa.

Mchoro maalumu uliotengenezwa kwa siku za juma, kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi kujifunza na kuelewa alama za nyakati na majira, na hivyo kuwasaidia katika utambuzi wa mambo mbalimbali kwenye jamii kwa maendeleo yao ya kila siku.

Mchoro kwajili ya siku za juma katika shule ya msingi, ulio andaliwa ili kuwafundisha wanafunzi, alama na majira mbalimbali ya nyakati, na hivyo kuwasaidia kuishi vizuri katika maisha yao ya kila siku kwa kuongeza uelewa.

Mwalimu wa shule ya msingi, akiwa anawafundisha wanafunzi darasani, kwa kutumia mbinu mbalimbali, ili kuhakikisha wanaelewa na hivyo kuwasaidia katika maisha yao yakila siku, kwa maendeleo ya baadae.

Chumba cha darasa kwa ajili ya shule ya msingi, kilichoandaliwa kwa mfumo maalumu, kikiwa na mazingira yaliyo safi, na ya kuvutia kwa ajili ya wanafunzi kujifunza vizuri na hivyo kupata maarifa yaliyobora, kwa kuongeza taaluma yao katika elimu hiyo.

Vitabu maalumu, vilivyowekwa kwenye makabati ya shule ya msingi, vinavyosaidia wanafunzi hao kupata maarifa, vikiwa vimechorwa kwa rangi angavu na hivyo kuwavutia katika usomaji wao kwa ajili ya kuimarisha taaluma.

Jengo la shule ya msingi lilotengenezwa kwa ustadi mkubwa likiwa na mazingira yaliyo thabiti, kwa ajili ya wanafunzi kujifunza na hivyo kuimarisha uelewa wao na kuwapatia taaluma iliyo njema na elimu bora.

Mwalimu wa shule ya msingi, akiwa yupo ubaoni anawafundisha wanafunzi wake kwa moyo wote, ili kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora na hivyo kuelewa mafunzo yanayotolewa na mkufunzi huyo, kwa kutumia mbinu tofautitofauti.

Kabati maalumu lililotengenezwa kwa ajili ya kuhifadhia nyaraka mbalimbali katika shule ya msingi na hivyo kuimarisha elimu ya wanafunzi hao, kwa kutumia historia na muktadha mbalimbali ya elimu.

Walimu wa shule ya msingi wa kike akiwa anawafundisha wanafunzi wake kwa umakini na uweledi mkubwa, ili kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo thabiti na hivyo kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo ya ngazi za awali.

Chumba maalum cha darasa chenye mazingira na miundo safi yenye kuvutia kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi kujifunza kwa utulivu na umakini mkubwa ili kuongeza maarifa yao wawapo shuleni.

Mwalimu wa shule ya msingi ya kike akiwa amesimama mbele ya wanafunzi, anawafundisha kwa moyo wote ili kuhakiksha wanafunzi hao wanaelewa somo, na hivyo kuimarisha taaluma zao kwa kuongeza maarifa kwa ajili ya maendeleo ya baadaye.

Kabati maalumu lililopangwa mafaili pamoja na vitabu vilivotumika kutunza nyaraka mbalimbali kwa ajili ya elimu ya shule ya msingi, na hivyo husaidia katika kuhamasisha elimu hiyo itolewayo kwa wanafunzi kwa kutunza vitu vinavyohusiana na historia na vitabu muhimu kwa ajili ya kuimarisha taaluma ya wanafunzi.

Jengo maalumu kwa ajili ya shule ya msingi, lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa, likiwa limezungukwa na mazingira yaliyo safi, kama sehemu salama kwa wanafunzi kujifunza na hivyo kupata maarifa katika kuongeza taaluma yao kwenye ngazi hiyo ya elimu ya awali, itakayowasaidia kwa maisha ya baadaye.

Kabati maalumu lililotengenezwa kwa ajili ya kuhifadhia nyaraka mbalimbali katika shule ya msingi, na hivyo kuimarisha taaluma ya wanafunzi kupitia muktadha tofautitofauti wa elimu, na kwa kuwasaidia kitaaluma.

Vitabu kwa ajili ya shule ya msingi, vilivyopangwa kwenye kabati maalumu kama sehemu ya mafunzo. Vitabu hivyo vimechorwa kwa picha za kuvutia za rangi tofauti ili kuwafanya wanafunzi wasome kwa njia ya taswira na picha na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Shule ya msingi yenye mazingira mazuri na ya kuvutia, huku nyasi zikiwa zimekatwa pamoja na maua yenye kupendeza. Hali inayoonyesha mandhari nzuri na rafiki kwa wanafunzi kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma zao.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa yupo kwa umakini anawafundisha wanafunzi, ili wapate elimu ya awali itakayowasaidia kwenye maisha ya baadaye pindi wanapovuka kutoka ngazi moja ya elimu kwenda nyingine.

Vitabu vilivyowekwa kwenye kabati maalumu kwa ajili ya shule ya msingi, vikiwa vimetengenezwa kama sehemu ya mafunzo yanayotolewa kulingana na muktadha wa elimu na hivyo kuimarisha taaluma ya wanafunzi hao katika elimu ya awali.

Kabati maalumu lililotumika kuhifadhia mafaili pamoja na vitabu vya nyaraka mbalimbali, kwa ajili ya shule ya msingi. Hali inayoonyesha utunzaji wa mambo ambayo yanaweza kusaidia kwa maendeleo ya baadae katika shule hizo, na hivyo kuimarisha elimu.

Kabati maalumu lililotumika kutunza vitabu pamoja na mafaili yenye nyaraka mbalimbali kwa ajili ya shule za msingi, hali inayoonyesha miundombinu stahiki kwa ajili ya kuhahakisha wanafunzi wanapata elimu iliyobora kupitia historia na vitu mbalimbali vilivyoandikwa kwenye nyaraka hizo.

Kitabu maalumu kilichotengenezwa kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa kimechorwa michoro yenye picha angavu za rangi za kuvutia ili kuwasaidia wanafunzi, kusoma kwa picha na taswira na kuelewa zaidi.

Jengo la shule ya msingi lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku nje mazingira yakiwa yenye kuvutia na salama, pamoja na vifaa vya michezo kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi; na hivyo kuimarisha taaluma yao ya kujifunza katika mazingira hayo.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya wanafunzi anawafundisha kwa kutumia mbinu tofautitofauti na hivyo kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora, kwa kuwaelekeza vizuri na kuwasaidia kwa ajili ya maendeleo yao ya kielimu kwa baadaye.

Chumba cha darasa kwa ajili ya shule ya msingi, kilichoandaliwa kwa mazingira thabiti kwa ajili ya wanafunzi kujifunza. Hali ikiwa safi na yenye kuvutia, huku miundombinu ikiwa stahiki na hivyo kutoa mandhari nzuri kwa wanafunzi kujifunza katika elimu hiyo na kuimarisha maarifa yao.

Jengo maalum la darasa kwa ajili ya shule ya msingi, likiwa limetengenezwa kwa ubunifu mkubwa, huku mazingira ya nje yakiwa ni yenye kuvutia kama; vile maua pamoja na nyasi zilizokatwa kwa ustadi mkubwa, na hivyo kuwapa wanafunzi mazingira stahiki kwa ajili ya kujifunza.

Jengo maalumu la shule ya msingi, likiwa limetengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku mazingira ya nje yakiwa ya kijani na miti ya kutosha kwa ajili ya kuwapa wanafunzi hewa iliyo safi. Bembea zimetengenezwa zenye rangi ya kuvutia, kuhakikisha wanafunzi wanapata michezo kwa ajili ya afya wawapo shuleni.

Mwalimu wa shule ya msingi, akiwa amesimama kwa tabasamu kubwa. Anawafundisha wanafunzi waliopo mbele yake, na hivyo kuhakikisha wanapata somo lililo kamili na kuelewa, kama sehemu yenye manufaa, kwa maisha yao ya baadaye.

Jengo maalumu kwa ajili ya shule ya msingi likiwa limetengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku mazingira ya nje yakiwa ni tulivu na yenye kuvutia. Miti mingi yenye ukijani inasaidia kuwapa wanafunzi hawa hewa nzuri pindi wawapo shuleni.

Ukurasa wa mtihani kwa ajili ya shule ya msingi ukiwa unaonyesha maswali ya hesabu na utambuzi wa wanyama, katika ukurasa huu kukiwa na picha ya mdudu ambaye ni mamba pamoja na maswali ya kuongeza namba na kuchora alama sahihi kwenye majibu.

Jengo la darasa kwa ajili ya shule ya msingi likiwa limezungukwa na mazingira yaliyo safi na ya kuvutia kama vile maua pamoja na nyasi zilizokatwa kwa ustadi, ili kuhakikisha wanafunzi hao wanapata maarifa katika mazingira yaliyo sahihi.

Mazingira yaliotengenezwa katika hali safi, huku maua yakiwa ya kuvutia pamoja na miti yenye vivuli katika shule ya msingi. Na ivyo kuhakikisha wanafunzi wanapata mandhari iliyo sahii kwa ajili ya kuimalisha taaluma yao.

Mchoro maalumu uliotengenezwa kwa siku za juma, kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi unaowasaidia kujifunza mambo mbalimbali kwa alama za nyakati na majira katika elimu yao ya msingi.

Mazingira safi na ya kuvutia, katika eneo la shule ya msingi, huku maua yakiwa yamekatwa vizuri na barabara zimefagiliwa. Hali inayoonyesha mandhari sahihi kwa wanafunzi kujifunza na hivyo kuimarisha maarifa katika taaluma yao.

Chumba cha darasa kwa ajili ya shule ya msingi, kilichoandaliwa kwa mazingira thabiti kwa ajili ya wanafunzi kujifunza, hali ikiwa safi na yenye kuvutia huku miundombinu ikiwa stahiki na hivyo kutoa mandhari nzuri kwa wanafunzi kujifunza katika elimu hiyo na kuimarisha maarifa yao.

Kabati lililotumika kuhifadhia mafaili kama nyaraka kwa ajili ya shule ya msingi, zinazosaidia kutunza kumbukumbu kwa maendeleo ya elimu ya wanafunzi na hivyo kuimarisha taaluma zao.

Chumba maalum cha kufundishia katika shule ya msingi kikiwa na picha angavu na za kuvutia zenye rangi, ili kuwasaidia wanafunzi kusoma kwa taswira na picha hivyo kuongeza maarifa katika taaluma yao kwa ajili ya maendeleo ya baadaye.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya wanafunzi akiwafundisha mambo mbalimbali kuhusiana na taaluma hiyo katika elimu ya ngazi za awali, na hivyo kuhakikisha anawaandaa vizuri kwa ajili ya masomo ya ngazi zijazo.

Kitabu maalumu kwa ajili ya elimu ya shule ya msingi kilichoandaliwa kwa ustadi mkubwa kikiwa na michoro yenye rangi za kuvutia, ili kuwafanya wanafunzi kusoma kwa picha na taswira katika kuongeza maarifa kwenye taaluma yao.

Wanafunzi wa shule ya msingi, waliopo kwenye eneo zuri, likiwa na mazingira yenye kuvutia na tulivu. Huku miti pamoja na maua ya kijani yaliyowekwa kwa mpangilio mzuri na ustadi mkubwa. Hali inaonyesha mazingira rafiki kwa wanafunzi kuimarisha taaluma yao.

Kabati maalumu lililotengenezwa kwa ajili ya kuhifadhia nyaraka mbalimbali katika shule ya msingi, zinazosaidia kutunza historia na mtaala wa elimu kama sehemu ya kuwasaidia wanafunzi kupata maarifa kutoka sehemu mbalimbali za vitabu.

Mwalimu wa shule ya msingi mwenye nyuso ya furaha, aliyesimama mbele ya wanafunzi akihakikisha anawafundisha kwa umakini mkubwa ili waelewe, na hivyo kukuza maarifa yao kwa ajili ya maisha ya baadaye katika jamii.

Kitabu kwa ajili ya shule ya msingi, kilicho andaliwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia picha zenye rangi angavu ili kuwavutia wanafunzi kujifunza kwa umakini kwa njia ya taswira na hivyo kuimarisha maarifa katika taaluma yao.

Kitabu cha kemia, kilichotengenezwa kwa muktadha maalumu wa elimu ili kuhakikisha wanafunzi wanapata maarifa yaliyobora, katika somo linalohusiana na mambo ya kemikali kwa maendeleo yao ya baadaye katika kazi tofautitfoauti, kama vile uhandisi na udaktari.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyopo ndani ya ofisi, akiwa anapitia madaftari ya wanafunzi, kwa ajili ya kuhakikisha wanaelewa kama sehemu ya usimamizi wa elimu hiyo, inayotolewa kwa wanafunzi kujiendeleza kimasomo.

Jengo maalumu lililotengenezwa kwa ajili ya maabara katika shule ya sekondari likiwa na mazingira dhabiti, yanayohakikisha mwanafunzi anapata elimu ya vitendo kwenye somo la sayansi; na hivyo kuongeza ubunifu katika uchunguzi, na uzinduzi wa mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliopo, ndani ya chumba maalumu cha darasa. Wakiwa wametulia kwa makini mkubwa wanafanya mitihani kama sehemu ya kujipima kulingana na mihula tofautitofauti. Na hivyo kuimarisha maarifa katika taaluma yao.

Mwanamke aliyechuchumaa mbele ya rafu iliyosheheni vitabu mbalimbali akiwa anachagua vitabu kulingana na muktadha wa elimu kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wa sekondari.

Viongozi wa sekta ya elimu pamoja na mwalimu wa shule ya sekondari wakikabidhiana vitabu, kama hali ya kuhamasisha na kuimarisha elimu inayotolewa katika shule za sekondari, na hivyo kuwasaidia wanafunzi katika maendeleo yao ya baadae.

Maabara maalumu kilichotengenezwa madhubuti kwa ajili ya elimu ya sayansi, na hivyo kuhakikisha wanafunzi hao wanapata maarifa yaliyobora kwa kujifunza kwa vitendo katika shule za sekondari.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini kila mmoja na kiti chake pamoja na meza katika kufanya mtihani, huku wasimamizi wakiwasimamia kwa umakini na uangalifu mkubwa ili kuhakikisha wanafunzi hao wanajipima vizuri.

Chumba maalumu kwa ajili ya maabara katika shule za sekondari, kilichotengenezwa kwa mfumo wa kisasa na ustadi mkubwa, ili kuhakikisha wanafunzi wanajifunza elimu ya sayansi kwa vitendo na hivyo kuongeza maarifa kwenye taaluma yao.

Chumba cha maabara ya shule ya sekondari. Maabara hii ikiwa na meza kubwa za majaribio zilizozungukwa na viti virefu pamoja na bomba ya maji na sinki kwa ajili ya kufanya majaribio ya kisayansi. Dirisha kubwa huleta mwanga wa kutosha na mazingira yanaonekana kuwa safi na ya kutayarishwa kwa ajili ya vipindi vya sayansi kama: kemia, fizikia na biolojia.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari akiwa ndani ya maabara, anachanganya kemikali kama sehemu ya mafunzo katika elimu hiyo ya somo la kemia, inayomsaidia kuongeza maarifa kwa ajili ya kazi tofautitofauti, ikiwemo uhandisi pamoja na udaktari.

Chumba cha bweni kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari, kikiwa na vitanda vilivyotandikwa vizuri na kupangwa katika mpangilio maalumu, hali inayo onyesha mazingira safi kwa maisha ya wanafunzi pindi wawapo shuleni.

Chumba cha bweni katika shule ya sekondari kilichoandaliwa kwa mpangilio maalumu, huku vitanda vikiwa vimetandikwa vizuri kama sehemu sahihi na iliyobora kwa maisha ya wanafunzi wawapo shuleni kwa ajili ya kujifunza.

Chumba maalumu cha maabara kwa ajili ya shule ya sekondari kikiwa kimetengenezwa kwa ustadi mkubwa, na kuwekwa miundo mbinu inayowawezesha wanafunzi kufanya majaribio ya kisayansi kama sehemu ya elimu kwa vitendo.

Jengo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kuwekwa vifaa vya kisasa kwa ajili ya shule za sekondari, ikiwa ni maabara inayotumika kurahisisha usomaji wa sayansi kwa vitendo na hivyo kuwasaida wanafunzi kuimarisha taaluma zao.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyesimama ubaoni akishiriki katika kuwafundisha wanafunzi wake kwa kutumia ubunifu mkubwa, katika masomo hayo ya sayansi na hivyo kuhakikisha wanaelewa kwa undani zaidi kwa ajili ya faida ya baadaye.

Kitabu cha baiolojia kwa ajili ya shule ya sekondari, kikiwa kimetengenezwa kwa muktadha maalumu wa elimu, na hivyo kuwasaidia wanafunzi kujifunza masomo mbalimbali ya viumbe hai kwa ajili ya kuimarisha uelewa wao na kuongeza maarifa katika kazi mbalimbali kama vile udaktari.

Majengo maalumu kwa ajili ya shule ya sekondari, yakiwa yamezungukwa na mazingira tulivu huku nguo za wanafunzi zikianikwa kwa ustadi mkubwa; hali inayoonyesha elimu ya usafi pamoja na maisha ya wanafunzi shuleni katika shule za sekondari.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa anachanganya kemikali kama sehemu ya mafunzo katika elimu hiyo ya sekondari kwenye masomo ya sayansi, na hivyo kuimarisha maarifa yake na taaluma kiujumla katika kazi kwa maisha ya baadaye.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliopo ndani ya chumba cha mitihani

Walimu pamoja na wasimamamizi wakiwa ndani ya chumba cha darasa. Wanafungua mitihani tayari kwa kuwapatia wanafunzi kama sehemu ya kujipima kitaaluma kwa mihula mbalimbali; hali inayoonyesha hamasa katika kuhakikisha elimu inakuwa bora.

Darasa kwa ajili ya shule ya sekondari lililopangwa kwa usafi, likiwa na miundombinu yenye kuvutia, huku mezani kompyuta mpakato zikipangwa kwa umakini kwa ajili ya wanafunzi kujifunza kupitia njia hiyo ya kidijitali.

Chumba maalumu cha maabara, kilichotengenezwa kwa mpangilio wa kisasa na miundombinu thabiti kwa ajili kuhakikisha wanafunzi wanajifunza masomo ya sayansi kwa vitendo, na hivyo kuimarisha taaluma katika maisha yao.

Majengo kwa ajili ya shule ya sekondari, yakiwa yametengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku mazingira ya nje yakiwa ni ya kuvutia yaliyowekwa kwa ustadi, hali hii inaonyesha maisha ya wanafunzi katika shule zao wakifundishwa usafi kwa kufua na kuanika nguo vizuri kama sehemu ya mafunzo ya kijamii.

Chumba cha bweni katika shule husika. Kikiwa kimepangwa na vitanda vyenye kuvutia vya ghorofa vilivyotandikwa vizuri. Hali inayoonyesha usimamizi mzuri wa wanafunzi wa hapo shuleni. Na hivyo kuwafunza mambo mbalimbali ya kijamii kama vile usafi.

Mwalimu akiwa amechuchumaa mbele ya kabati la vitabu, anachagua kitabu kwa ajili ya kuwafudisha wanafunzi wa sekondari kulingana na muktadha wa elimu, hali inayoonesha elimu bora inayotolewa kwa kupatikana kwa vitabu vya aina tofautitofauti na hivyo kuongeza maarifa ya wanafunzi.

Chumba maalumu kwa ajili ya maabara katika shule ya sekondani. Kilichotengenezwa kwa mfumo mzuri na mpangilio wa ustadi ya hali ya juu. Kwa ajili ya wanafunzi kujifunza masomo ya sayansi kwa kutumia vitendo na hivyo kuongeza umakini katika uvumbuzi na utafiti wa mambo mbalimbali.

Chumba maalumu cha maabara katika shule za sekondari, kilichotengenezwa kwa miundombinu ya kisasa kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu ya vitendo, na hivyo kuongeza ubunifu na ugunduzi wa mambo tofautitofauti katika elimu hizo za shule ya msingi kwa masomo ya sayansi.

Chumba maalumu kwa ajili ya maabara katika shule za sekondari kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa kikiwa na miundombinu stahiki kwa ajili ya wanafunzi kufanya majaribio ya vitendo katika masomo ya sayansi.

Chumba cha bweni katika shule ya sekondari, kikiwa kimetandikwa vizuri vitanda vyake, Huku meza na kiti vikionekana kwa ndani lama sehemu ya wanafunzi hao kupata mafunzo wawapo bwenini, hali inayoonyesha mazingira salama na safi kwa wanafunzi wa sekondari.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa anawafundisha wanafunzi wake kwa kutumia ubunifu mkubwa, ili kuhakikisha wanaelewa somo la baiolojia na hivyo kupata maarifa yanayohusiana na viumbe hai kwa ajili ya kazi mbalimbali, ikiwemo udaktari kwa maisha ya baadaye.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa amechuchumaa mbele ya kabati maalumu lililosheheni vitabu vya aina mbalimbali, anatafuta kitabu sahihi kwa ajili ya kwenda kuwafundisha wanafunzi wake, na hivyo kuongeza maarifa kitaaluma.

Jengo la bweni likiwa limetengenezwa kwa ustadi mkubwa huku vitanda vya ghorofa vikiwa vimetandikwa vizuri mazingira yanayo onyesha mandhali sahihi kwa wanafunzi kuishi wawapo shuleni katika shule hizo za sekondali.

Wanafunzi wa kike waliovaa sare maalumu, wakiwa ndani ya maktaba wanatafuta vitabu mbalimbali kwa ajili ya kwenda kujifunza kulingana na maudhui yao hali inaonyesha mazingira sahihi kwa wanafunzi wa sekondari kusoma.

Mwanafunzi akiwa anachanganya kemikali ndani ya maabara maalumu, kwa ajili ya shule za sekondari. Hali inayoonyesha masomo ya kemia kwa kujifunza, yanayoweza kuwasaidia katika kazi mbalimbali, kama vile udaktari na uhandisi.

Mwalimu wa kike aliyepo ndani ya chumba cha ofisi, akiwa anapitia madaftari ya wanafunzi ili kusahihisha makosa mbalimbali katika mazoezi anayowapa, kama sehemu ya kuimarisha taaluma ya wanafunzi hao.

Majengo kwa ajili ya shule ya sekondari yakiwa yametengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku mazingira ya nje yakiwa ni ya kuvutia yaliyowekwa kwa ustadi. Hali hii inaonyesha maisha ya wanafunzi katika shule zao, wakifundishwa usafi kwa kufua na kuanika nguo vizuri kama sehemu ya mafunzo ya kijamii.

Chumba maalumu cha maabara, kilichotengenezwa kwa miundombinu ya kisasa, na mfumo wa kiustadi ili kuhakikisha wanafunzi wanajifunza masomo ya sayansi kwa vitendo pindi wawapo shuleni na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Wasimamizi pamoja na walimu katika shule ya sekondari, wakishirikiana kuandaa mitihani kwa ajili ya kuwapatia wanafunzi hawa, na hivyo kuhakikisha wanajipima vizuri kwa ajili ya kukuza elimu yao na taaluma katika ngazi hiyo ya elimu.

Chumba cha darasa kwa ajili ya shule ya sekondari, kikiwa kimepangwa kwa usafi na mazingira yake yakiwa yanavutia, huku kompyuta mpakato zimewekwa mezani kwa ajili ya wanafunzi hao kusoma kwa njia ya kidigitali.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa anachanganya kemikali ndani ya chumba cha maabara, kama sehemu ya kujifunza masomo ya sayansi kwa vitendo katika somo la kemia linalomsaidia kwenye kazi mbalimbali, kama vile uhandisi na udaktari.

Mwalimu wa shule ya sekondari, aliyopo ndani ya chumba cha ofisi, akiwa ametulia kwa umakini anamsikiliza na kumfundisha mwanafunzi kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali anazopitia katika masomo, na hivyo kuimarisha taaluma yake kwa kuhakikisha anaelewa.

Chumba cha bweni kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa kikiwa na vitanda vilivyotandikwa vizuri, kiti, pamoja na meza, mazingira yanayoonyesha hali ya wanafunzi kuishi wawapo shuleni, lakini pia hata kujifunza vitu tofautitofauti.

Jengo kubwa la darasa likiwa limetengenezwa kwa muundo wa kisasa, huku mazingira ya nje yakiwa safi na ya kuvutia kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanajifunza vizuri katika mazingira yaliyo rafiki; na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Chumba cha maabara katika shule ya sekondari kilichoandaliwa kwa mpangilio maalumu na mifumo ya kisasa, ili kuhakikisha wanafunzi wanajifunza vyema kupitia mafunzo kwa vitendo katika elimu ya sayansi.

Jengo la shule ya sekondari lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa huku nje mazingira yakiwa ni mazuri yenye kuvutia pamoja na miti inayosaidia kuhakikisha wanafunzi wanapata hewa iliyosafi.

Walimu waliokusanyika kwa ajili ya kusimamia wanafunzi katika shule za sekondari, wakifungua mitihani ya kuwapima wanafunzi hao, na hivyo kuimarisha taaluma kwa ajili ya maendeleo ya baadaye.

Mwalimu wa kike akiwa amechuchumaa mbele ya kabati lililosheheni vitabu, na kuchagua vitabu maalumu kwa ajili ya kwenda kufundisha wanafunzi wake, kulingana na muktadha wa elimu katika shule hiyo ya sekondari.

Jengo maalum kwa ajili ya maabara katika shule za sekondari, likiwa limetengenezwa kwa mfumo na mpangilio wa kisasa kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi, wanajifunza masomo ya sayansi kwa kutumia vitendo katika mazingira hayo yaliyo thabiti.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa na mwanafunzi ndani ya chumba cha ofisi, anayemwelekeza kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha mwanafunzi huyo anaelewa na kutatulia changamoto mbalimbali katika elimu yake.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa ndani ya chumba cha darasa wanafanya mitihani, huku wasimamizi wakiwasimamia kwa umakini na uangalifu wa hali ya juu ili kuhakukisha wanapimwa vizuri katika elimu yao ya ngazi ya shule ya sekondari na hivyo kuimarisha taaluma.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amesimama ubaoni anawafundisha wanafunzi kwa kutumia ubunifu wa hali ya juu, na hivyo kuhakikisha wanaelewa kwa kina masomo ya baiolojia, yenye tija katika maisha yao ya baadaye kwenye kasi tofauti kama vile udaktari.

Jengo kubwa la darasa kwa ajili ya shule za sekondari likiwa limezungukwa na mazingira ya kuvutia yaliyopangwa kwa usafi wa hali ya juu, ili kumuwezesha mwanafunzi kusoma kwa utulivu na hivyo kuongeza maarifa katika elimu yake kwa kujiskia huru.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa amechuchumaa mbele ya kabati la vitabu na kuchagua vitabu muhimu kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wake, kulingana na maudhui pamoja na muktadha ya elimu na hivyo kuimarisha maarifa ya wanafunzi hao kitaaluma.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa yupo darasani, amezungukwa na madaftari pamoja na vitabu, akipitia na kuhakiki madaftari hayo ya wanafunzi kwa ajili ya kusahihisha na hivyo kufuatilia kwa kina mambo ambayo wanafunzi wanajifunza kwa ajili ya kupima uelewa wao.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wamevaa sare, wapo ndani ya maktaba, wakikagua na kuchagua vitabu kwa ajili ya kwenda kujisomea kulingana na maudhui mbalimbali kwa kupitia muktadha wa elimu. Hali inayoonesha hamasa ya wanafunzi kujifunza na kuongeza maarifa yao kitaaluma.

Chumba cha bweni katika shule husika, kilichoandaliwa na kutengenezwa kwa mazingira yaliyo safi, na hivyo kuwasaidia wanafunzi kuishi vizuri na kwa kusoma, pamoja na makazi yaliyothabiti kwa maisha ya wanafunzi hawa wawapo shuleni.

Chumba maalumu cha maabara katika shule ya sekondari kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa, na hivyo kuhakikisha wanafunzi wanajifunza vizuri elimu ya vitendo katika somo la sayansi, kwa kuimarisha maarifa yao na kuongeza ujuzi.

Walimu katika shule ya sekondari wakishirikiana kufungua mitihani kwa ajili ya kuwakabidhi wanafunzi kama sehemu ya kujipima kitaaluma, na hivyo kuimarisha maarifa hayo katika elimu hiyo kwa maendeleo ya badae.

Bweni maalumu kwa ajili ya shule ya sekondari, lililopangwa kwa ustadi mkubwa huku vitanda vikiwa vimetandikwa kuonyesha nidhamu ya wanafunzi na mazingira ya usafi wa hapo shuleni, kwa ajili ya kuimarisha afya yao na malezi yaliyobora.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa yupo ofisini na mwanafunzi, anamfundisha mambo mbalimbali yanayomletea changamoto katika elimu yake; na hivyo kuhakikisha anelewa kwa ufasaha ili kuimarisha maarifa kwa kuongeza taaluma ya mwanafunzi huyo.

Bweni la wanafunzi lililoandaliwa kwa mpangilio maalumu, likiwa na mazingira yaliyo thabiti, huku vitanda vikiwa vimetandikwa vizuri kama sehemu inayoonyesha usafi na mandhari thabiti, kwa wanafunzi kujifunza wawapo shuleni.

Jengo maalum kwa ajili ya maabara katika shule za sekondari, likiwa limetengenezwa kwa mfumo na mpangilio wa kisasa kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanajifunza masomo ya sayansi kwa kutumia vitendo, katikati mazingira hayo yaliyo thabiti.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, anahakikisha wanapata mafunzo yaliyo bora na hivyo kuimarisha taaluma yao katika ngazi hiyo ya chuo kikuu.

Wanachuo waliokusanyika kwa lengo la kujadiliana na kujifunza, wakiwa wanatumia vifaa vya kisasa kama kompyuta mpakato kwa ajili ya kuhakikisha unapata maarifa yaliyobora katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kama sehemu ya kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora katika elimu hiyo ya ngazi ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa lengo la kujadiliana dhidi ya masomo mbalimbali, kwa kutumia madaftari pamoja na kompyuta mpakato na hivyo kuongeza maarifa yao kwa ushirikiano.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa; wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kama sehemu ya kuimarisha taaluma katika elimu hiyo ya ngazi za juu kwa ajili ya maisha ya baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliyokusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kama sehemu ya kuimarisha taaluma, katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa kubwa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa kwa ajili ya kuhakikisha wanapata elimu kiundani zaidi na hivyo kuimarisha taaluma, katika muktaadha wa elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa pamoja wakishirikiana katika kujadiliana mambo mbalimbali, yanayohusiana na elimu yao ya ngazi za juu, na hivyo kuimarisha taaluma hiyo kwa kuongeza maarifa kwa ajili ya maendeleo ya baadae.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanafanya mitihani yao kama sehemu ya kujipima na elimu hiyo ya ngazi za juu, ili kuwasaidia katika maendeleo yao ya baadaye katika kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa kike wa chuo cha urembo, waliovaa sare ya rangi ya machungwa, wakiwa wamekusanyika kwa pamoja na kushirikiana katika kumnyoa mwanaume kama sehemu ya vitendo vinavyoongeza maarifa na ujuzi wao, katika kufanya kazi hizo za urembo katika miili ya binadamu.

Mwalimu wa chuo kikuu aliyezungukwa na makabati pamoja na meza zilizosheheni vitabu mbalimbali kwa lengo la kutunza nyaraka au maudhui ya kufundishia, hali inayoonyesha elimu bora itolewayo katika ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini mkubwa. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao akiwa anatumia vifaa vya kisasa ili kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa wakiwa wametulia kwa usikivu mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao akitumia vifaa vya kisasa vya electronic ili kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa; wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akihakikisha wanapata maarifa yaliyo bora katika kukuza elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo Kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi kama sehemu ya kuimarisha taaluma hiyo kwa kujifunza mambo mbalimbali ya umuhimu na kiundani zaidi.

Mwanafunzi wa kike, waliopo ndani ya mabweni maalumu katika chuo yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa, huku vitanda vya mbao vya gorofa vikiwa vimewekwa ndani, na hivyo kuonyesha maisha ya ushirikiano wawapo chuoni, kwa ajili ya kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini wanatumia vifaa vya kisasa, kama nyenzo za kujifunza katika elimu hiyo inayohitaji uelewa wa hali ya juu ili kupata maendeleo ya kijamii.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo katika chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, kama sehemu ya elimu ya ngazi za juu yenye tija na mafanikio makubwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, kilichojengwa kwa mfumo wa kisasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza elimu na mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya kujifunza, wakiwa wametulia kwa makini wanasikiliza maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, na hivyo kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo thabiti kwa ajili ya maisha yao ya baadae.

Wanafunzi waliokusanyika kwa pamoja, kwa lengo la kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu ya chuo kikuu, kwa kutumia vifaa vya kisasa; ikiwemo kompyuta mpakato na hivyo kuimarisha maarifa kwa kuongeza ngazi za taaluma.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wakifanya mitihani kama sehemu ya kujipima kulingana na mihula tofauti; na hivyo kuimarisha taaluma yao kwa kuhakikisha wanapata taaluma iliyobora.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini wanasikiliza maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao. Akiwa anawapa mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo ya ngazi za juu kama sehemu ya kuimarisha taaluma yao kwa maendeleo ya baadae.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioko ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini; baadhi wakitumia kompyuta mpakato pamoja na madaftari na kalamu, kama sehemu ya kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akihakikisha wanapata maarifa yaliyo bora na sahihi kwa lengo la kujifunza mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wa kike; aliyesimama mbele yao kama sehemu ya kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora, kwa ajili ya manufaa yao katika maisha ya baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wao, hali inayoonesha hamasa katika kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma katika elimu hiyo ya kazi hiyo.

Wa chuo kikuu walioko ndani ya chumba cha darasa maalum kukiwa kumetuliwa kwa makini wanatumia madaftari, kalamu pamoja na kompyuta mpakato kama sehemu ya kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma katika elimu hiyo za ngazi ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanatumia: kalamu, daftari pamoja na kompyuta mpakato; kama sehemu ya kujifunza na kuongeza maarifa yao katika elimu hiyo ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa maudhui ya kujadiliana, kama sehemu ya elimu ya ngazi za juu kwa kutumia vifaa mbalimbali ikiwemo kompyuta mpakato, na hivyo kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wamejikita kwenye kufanya mtihani, kila mmoja akiwa makini na kalamu yake pamoja na karatasi kujaza mambo aliyojifunza kama sehemu ya kujipima kitaaluma na hivyo kuimarisha maarifa yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliyopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, ili kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora na hivyo kuongeza maarifa yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa; wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akihakikisha wanapata maarifa yaliyo bora kwa ajili ya kuimarisha taaluma yao katika ngazi hiyo ya elimu za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa pamoja na kushirikiana katika kujifunza na hivyo kuimarisha uelewa wao katika ngazi ya chuo kikuu, hali inayoonyesha hamasa katika kutaka kujua mambo mengi yanayowasaidia kwenye maisha yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika katika eneo maalumu wakiwa wametulia kwa umakini, wanasoma kupitia kompyuta huku mkufunzi akiwa anawaelekeza kwa utulivu mkubwa ili kuhakikisha wanaongeza maarifa kwa ajili ya taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioko ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, anayewaelekeza kupitia vifaa vya kielektroniki kama vile runinga, inayotumika kuwafundishia.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanafanya mitihani kama sehemu ya kujipima kitaaluma katika elimu yao ya ngazi za juu, na hivyo kuimarisha maarifa yanayopatikana katika elimu hiyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, kila mmoja akiwa makini na vitabu vyake pamoja na komputa mpakato katika suala zima la kuongeza maarifa kwa kujifunza.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini wa hali ya juu, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliye simama mbele yao kama sehemu ya kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora katika ngazi hizo za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekusanyika kwa pamoja katika hafla ya kuitimu masomo yao ya elimu ya ngazi za juu, wakionekana kuvaa mavazi kwa ajili ya sherehe; yaliyotengenezwa kwa mfumo maalumu na hivyo kufurahia hafla hiyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanajifunza kwa kutumia vifaa mbalimbali ikiwemo: madaftari, kalamu pamoja na kompyuta mpakato; kama sehemu ya kuongeza maarifa yao kwa ajili ya maendeleo ya baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika katika darasa kubwa la kisasa lililotengenezwa kwa muundo maalumu, wakiwa wametulia kwa makini wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao na hivyo kuhakikisha wanapata maarifa yaliyothabiti.

Wanafunzi wa chuo cha urembo waliovaa sare ya rangi ya machungwa wakiwa wanamnyoa mwanaume kama sehemu ya mafunzo waliyoyapata katika chuo chao na hivyo kuimarisha maarifa katika kazi mbalimbali za kijamii.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiwa anatumia vifaa vya kisasa vya kielektroniki kwa ajili ya kufundisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini wanasikiliza maelekezo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiwa anawapa mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo ya ngazi za juu, kama sehemu ya kuimarisha taaluma yao kwa maendeleo ya baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, huku vifaa vya kisasa vikitumika ili kuhakikisha wanafunzi hawa wanapata elimu iliyo bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekusanyika kwa pamoja katika hafla ya kumaliza masomo na kuhitimu elimu hiyo ya ngazi ya juu wanaonekana wenye nyuso za furaha kwani tayari wameshapata mafanikio ya kuhitimu na hivyo kuingia katika ngazi nyingine ya kimaisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa; wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao; anayewafundisha kwa ajili ya kuwapa maarifa yaliyo bora na hivyo kukuza elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanafanya mitihani kama sehemu ya kujipima kulingana na mihula tofauti, na hivyo kuimarisha maarifa yao katika elimu hiyo ya ngazi za juu kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo cha urembo waliopo katika chumba cha darasa wakiwa wamevaa sare za rangi ya machungwa wanasoma mambo mbalimbali yanayohusiana na urembo wa binadamu kama sehemu ya kupata maarifa yatakayowasaidia kujikidhi kimahitaji katika maisha ya kila siku.

wanafunzi wa chuo kikuu walipo darasani wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, anayehakikisha wanapata maarifa yaliyo bora kwa kutumia vifaa vya kisasa vya kielekitoniki.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akihakikisha wanapata maarifa yaliyo thabiti kwa ajili ya kukuza elimu yao ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliokusanyika kwa lengo la kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na elimu yao, ikiwa ni sehemu ya mafunzo katika elimu hiyo ya ngazi za juu, wanatumia kalamu, madaftari pamoja na kompyuta mpakato kama sehemu ya kujifunzia.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao, na hivyo kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora, na kuongeza ujuzi wao katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika kwa lengo la kujadiliana ndani ya chumba cha darasa; kilichotengenezwa kwa mpangilio maalum, kikiwa kimezungukwa na rafu za vitabu pamoja na vifaa vya kisasa, kama sehemu ya kuimarisha elimu hiyo na kuongeza maarifa yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini na usikivu mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akihakikisha wanapata maarifa yaliyo bora katika kukuza elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, anayewapa elimu bora kwa kukuza maarifa.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiwafundisha ili kuwapa maarifa yaliyo thabiti na hivyo kuongeza elimu yao ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa mpangilio ndani ya darasa kila mmoja akiwa makini kujibu karatasi za mitihani, hali inayoonyesha umakini, nidhamu na umuhimu wa tathmini katika kupima kiwango cha maarifa na ujuzi walioupata katika masomo yao.

Mwalimu wa chuo kikuu, akiwa ndani ya ofisi amezungukwa na vitabu; vilivyosheheni kwenye makabati na meza. Akiwa mwenye nyuso ya furaha, kuashiria kuwa yupo tayari kuwafundisha wanafunzi katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akihakikisha wanapata maarifa yaliyo bora na hivyo kujikita katika elimu hiyo ngazi za juu.

Wanafunzi wa kike waliopo ndani ya mabweni maalumu katika chuo, yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa huko vitanda vya mbao vya ghorofa vikiwa vimewekwa ndani na hivyo kuonyesha maisha ya ushirikiano wawapo chuoni kwa ajili ya kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akihakikisha wanapata elimu iliyo bora katika kukuza maarifa yao kwa maendeleo ya baadaye.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliokisanyika ndani ya chumba cha darasa kilichotengenezwa kwa mfumo wa kisasa na kuwekwa kwa mpangilio maalumu, wakiwa wanasikiliza kwa umakini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kwa ajili ya kuimarisha taaluma ya elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa pamoja na mkufunzi. Wanapata mafunzo yanayotolewa kupitia njia ya kisasa ya kielektroniki kutumia runinga.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao anayewafundisha, kwa kutumia vifaa vya kisasa. Ili kuhakikisha wanafunzi hawa wanaelewa kwa kina masomo hayo katika elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliokusanyika kwa lengo la kujadiliana, wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo mezani kama sehemu ya mafunzo katika elimu ya ngazi za juu na hivyo kushirikiana katika kuongeza maarifa yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akihakikisha wanapata maarifa yaliyo bora katika kukuza elimu hiyo ya ngazi ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wenye nyuso za furaha, wanasherehekea mahafali baada ya kuhitimu elimu yao ya ngazi za juu, huku kofia wakiwa wamezirusha juu, kuashiria kuwa elimu imeisha na hivyo wanaelekea kwenye ngazi nyingine, wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya kuvutia na kupendeza.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi pamoja wakijadiliana maswali ya masomo kwa umakini, wakibadilishana mawazo na mitizamo; jambo linalosaidia kuongeza uelewa, kuimarisha ushirikiano na kujenga uwezo wa kujifunza kwa kina.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao na hivyo kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora kwa ajili ya maisha ya baadaye katika ngazi hizo za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo ndani ya chumba cha darasa la kisasa, lililotengenezwa kwa miundombinu thabiti kwa ajili ya kupata elimu, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini mkubwa, wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi kama sehemu ya kujifunza na kuimarisha taaluma hiyo kwa kuongeza maarifa katika elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa kike wa chuo kikuu waliopo ndani ya mabweni, yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa, wakiwa wamekaa kwenye vitanda vya mbao. Sehemu inayoonyesha mazingira ya wanafunzi hao, wanaoishi kwa ushirikiano pindi wawapo katika chuo.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa pamoja. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, kama sehemu ya elimu ya ngazi za juu zinazowasaidia kuwapa maarifa dhidi ya mambo mbalimbali kiundani zaidi.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliokusanyika kwa lengo la kujadiliana na kujifunza, wakiwa wameweka vifaa vyao juu ya meza, kama vile kompyuta mpakato pamoja na madaftari. Hali inayoonyesha utayari wa kujifunza na kujua mambo mbalimbali katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanatumia vifaa mbalimbali ikiwemo madaftari, kalamu pamoja na kompyuta mpakato katika kuimarisha taaluma yao ya elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wenye nyuso za furaha, wanasherehekea mahafari baada ya kuhitimu elimu yao ya ngazi za juu, huku kofia wakiwa wamezurusha juu. Kuashiria kuwa elimu imeisha na hivyo wanaelekea kwenye ngazi nyingine, wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kuvutia na kupendeza.

Chumba kikubwa cha darasa, kilichojengwa kwa ustadi mkubwa, kikiwa na wanafunzi wa chuo kikuu waliotulia kwa umakini. Wakiwa katika kujifunza na hivyo kuimarisha taaluma yao, kwa kuongeza maarifa kupitia njia mbalimbali katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanatumia vifaa vya kisasa kama vile kompyuta na kuskiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wao anayefundisha kwa umakini ili kuhakikisha wanapata maarifa.

Mwalimu wa kike mwenye uso wa tabasamu akiwa yupo ndani ya ofisi ya chuo kikuu, amezungukwa na makabati pamoja na meza zilizosheheni vitabu kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi hawa na hivyo kuimarisha taaluma yao katika elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wanaosheherekea kuhitimu na hivyo, kufurahia maafari hayo wakiwa wamevaa mavazi maalumu kwa ajili ya sherehe na hafla za kumaliza elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalum cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao anayetumia vifaa vya kisasa kuwafundisha na hivyo kuhakikisha wanapata elimu iliyo bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanamsikiliza mwalimu aliyepo mbele yao anayewafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa; na hivyo kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioko darasani wakiwa wameketi kwa mpangilio nzuri wakisikiza kwa makini mafunzo kutoka kwa mhadhiri wao. Hali inayoonyesha umakini na bidii katika kufuatilia masomo ya taaluma za juu kwa maendeleo yao ya kitaaluma.

Mwalimu wa chuo kikuu aliyepo ndani ya chumba cha ofisi akiwa amezungukwa na makabati pamoja na meza zilizosheheni vitabu mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu iliyobora kwa ajili ya kujifunza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mkufunzi; ambaye anahakikisha wanaimarisha taaluma yao, kwa kuongeza maarifa juu ya ubunifu wa mambo tofautitofauti.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika katika chumba maalumu wakishirikiana kutumia vifaa kwa ajili ya kutengeneza mambo mbalimbali, wanayofundishwa kama sehemu ya kuongeza ubunifu kwa elimu ya ustadi wa kazi inayowasaidia katika maisha ya kila siku.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa yupo darasani. Ametulia kwa umakini anatumia kifaa cha kiektroniki, kama sehemu ya elimu ya vitendo na hivyo kuongeza ubunifu wake pamoja na ujuzi katika kufanya mambo mbalimbali yatakayomsaidia kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalum cha darasa, wakiwa wanatumia nyenzo zilizopo mezani. kama sehemu ya kujifunza kwa elimu ya vitendo, na ivyo kuongeza ubunifu katika masomo yao.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa amevaa mavazi maalumu ya kazi, anatumia kifaa cha kielektroniki na hivyo kumsaidia katika kujifunza na kuhakikisha anapata mafunzo yaliyothabiti kwa ajjili ya maendeleo yake ya kila siku, kwa kukabiliana na changamoto mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi walioko ndani ya chumba maalum cha darasa wakiwa wanashirikiana kutumia vifaa vya kisasa, kwa ajili ya kufanya mambo mbalimbali na hivyo kuongeza ubunifu wa kutatua changamoto tofauti tofauti katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanatumia nyenzo kama sehemu ya kujifunza kwa vitendo na hivyo kuongeza ustadi wa kazi katika elimu hiyo ya ujuzi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamekusanyika wakihusiana na masomo ya vitendo na nadharia, wakijifunza stadi mbalimbali muhimu za kitaaluma na maisha, jambo linalowapa maarifa ya kiufundi yenye mchango mkubwa katika taaluma na maendeleo ya jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanasikiliza maelekezo yanayotolewa na mkufunzi kama sehemu ya kujifunza elimu ya vitendo, na ustadi wa kazi. Na hivyo kuongeza maarifa yao kwa kuimarisha taaluma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakitumia vifaa vya kisasa, kama vile kompyuta katika kupata elimu yao ya ustadi kwa vitendo. Hali inayoonyesha mazingira yaliyo rafiki na bora kwa ajili ya kusoma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakishirikiana kufanya kazi kwa kutumia nyenzo na vifaa maalumu, kama sehemu ya elimu ya ufundi stadi; inayowasaidia kwenye mambo mbalimbali.

Wanafuzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalum cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanatumia vifaa vya kisasa kama sehemu ya kujifunza na ivyo kuimalisha taaluma yao, kwa kuongeza ubunifu na ugunduzi wa mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliovaa makoti ya rangi ya bluu iliyokolea. Wakiwa wamekusanyika, kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali, kwa kutumia vifaa, kama sehemu ya kuimarisha ufundi stadi na kazi hizo kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya darasa, wakiwa wametulia kwa umakini wanafatilia na kutumia vifaa vya kisasa, Kwa ajili ya kujifunza katika elimu hiyo ya vitendo, inayowasaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali katika jamii zao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu wakitumia vifaa vya kisasa, kama sehemu ya mafunzo katika ufundi stadi na mafunzo hayo ya kiufundi yanayowasaidia kwenye mambo mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa wakitumia vifaa vya kisasa kama vile kompyuta mpakato kupata maarifa kwenye elimu yao na hivyo kuongeza ujuzi kwa maisha ya baadae.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa. Wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanatumia vifaa vya kisasa kama sehemu ya kujifunza elimu hiyo kwa vitendo na hivyo kuimarisha taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanatumia vifaa hivyo kama sehemu ya mafunzo kwa ustadi na hivyo kuimarisha ubunifu unaowasaidia kuzindua mambo mbalimbali ya kijamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu, wakiwa wametulia kwa umakini wanatumia vifaa na nyenzo mbalimbali kama sehemu ya kuongeza ubunifu katika kuunda vitu tofautitofauti vitakavyowasaidia kwenye mambo mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu, wakishirikiana katika kuonyesha ubunifu wao wa kutengeneza vifaa mbalimbali, kupitia masomo hayo ya elimu kwa vitendo. Hali inayoonyesha maarifa thabiti yanayowawezesha wanafunzi hao, kuwa na ubunifu wa hali ya juu na hivyo kukabiliana na changamoto mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanatumia vifaa vya kisasa vya kielektroniki, kama sehemu ya kujifunza elimu hiyo ya vitendo na hivyo kuimarisha ubunifu wao katika kuunda vitu tofautitofauti.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa limetilia kwa makini, wanatumia vifaa vya kisasa kama nyenzo za kujifunza na kuongoza maarifa yao katika elimu hiyo ya ustadi wa vitendo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa yupo ndani ya chumba maalumu, anatumia vifaa vya kisasa kama nyenzo za kujifunzia katika elimu hiyo ya ustadi na vitendo, hali inayomsaidia kuongeza ubunifu katika mambo mbalimbali atakayokutana nayo katika jamii na hivyo kutatua changamoto kwa ajili ya maendeleo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa anatengeneza gari katika karakana, hali inayoonyesha elimu inayowasaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali katika jamii na hivyo kuwasaidia katika maendeleo yao, ya kiuchumi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliokusanyika ndani ya karakana, wakishirikiana kutengeneza gari, kama sehemu ya kutatua matatizo mbalimbali na changamoto zinazokabiliana nao katika jamii, ili kujikwamua kiuchumi kupitia ubunifu unaowasaidia kutengeneza vyombo mbalimbali vya usafiri.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya karakana wameshika vifaa vya mbao, kama sehemu ya mafunzo na kuongeza ubunifu katika kuunda thamani mbalimbali, kwa ajili ya kuwasaidia kwenye shughuli za kijamii zinazowapa maendeleo kama vile kujiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanatumia vifaa hivyo kwa ajili ya elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya kiufundi inayowasaidia kupambana na mambo mbalimbali ya kijamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya kazi, wapo katika eneo la ujenzi kama sehemu ya kuongeza ubunifu; na kupima taaluma yao katika kufanya mambo mbalimbali kijamii yenye tija.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameshika vifaa vya kurehemu, huku wakiweka miwani ya usalama, wakionyesha ustadi na mazoezi ya vitendo katika karakana, jambo linalothibitisha umuhimu wa ujuzi wa mikono katika taaluma za kifundi na maendeleo ya viwanda.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wakisikiliza kwa umakini maelekezo wakiwa na vitabu pamoja na vifaa vya masomo, hali inayoonyesha umakini wao katika kupata maarifa ya kitaaluma na ustadi muhimu kwa maendeleo ya kiufundi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya karakana wakiwa wametulia kwa makini, wakiwa wanatumia vifaa vya mbao kwa ajili ya kutengeneza samani mbalimbali, kama sehemu ya kuongeza ubunifu na maarifa yatakayo wasaidia kwenye kuajirirwa au kujiajiri katika jamii.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyepo ndani ya chumba cha darasa, akiwa anatumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha anapata ubunifu na kuongeza ujuzi katika mambo ya msingi yanayomwezesha kujikimu kimaisha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanatumia vifaa vya kisasa kama sehemu ya kujifunza na hivyo kuongeza maarifa yao katika elimu ya vitendo, kwa ajili ya mambo mbalimbali yanayowasaidia kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa wakiwa wametulia kwa makini, mkubwa wanatumia vifaa mbalimbali kama sehemu ya kujifunza katika elimu hiyo ya ufundi stadi inayowasaidia kuongeza ubunifu katika mambo mbalimbali wanayokabiliana nayo katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa mavazi rasmi ya kazi wakiwa sehemu ya ujenzi kama sehemu ya kuhimarisha taaluma yao ya ustadi, katika elimu ya vitendo na hivyo kuwasaidia kwenye ubunifu katika mambo mbalimbali ya kijamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa. Wanatumia madaftari na kalamu pamoja na vifaa vya kisasa kama vile kompyuta, kwa lengo la kujifunza na kuimarisha elimu yao ya ufundi stadi.

Wanafunzi wameketi darasani, wakisikiliza kwa makini mafunzo kutoka kwa mwalimu, huku baadhi yao wakichukua nukuu. Mazingira haya ya kujifunza ni sehemu ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi stadi, ambayo huwajengea vijana ujuzi wa vitendo unaowaandaa moja kwa moja kwa ajira na kujiajiri.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wapo katika chumba cha darasa wametulia kwa umakini mkubwa, wanatumia nyenzo na vifaa mbalimbali kama sehemu ya kujifunza katika elimu hiyo ya ufundi stadi, inayowasaidia kwenye mambo mbalimbali.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa yupo ndani ya chumba maalumu, anatumia vifaa vya kisasa kama nyenzo za kujifunza katika elimu hiyo ya ustadi na vitendo; hali inayomsaidia kuongeza ubunifu katika mambo mbalimbali, atakayokutana nayo katika jamii na hivyo kutatua changamoto kwa ajili ya maendeleo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba cha darasa kilichosheheni vifaa mbalimbali vya kielektroniki, wakitumia vifaa hivyo kama sehemu ya kujifunza katika elimu hiyo ya vitendo na ufundi stadi, inayowasaidia kwenye mambo mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya kiufundi, wakiwa wapo katika chumba cha darasa wametulia kwa umakini, wanatumia vifaa mbalimbali kama njia ya kuongeza ujuzi na ubunifu katika elimu hiyo; inayowasaidia kujikwamua kwenye mambo mbalimbali kiuchumi katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakitulia kwa umakini wanatumia vifaa mbalimbali ikiwemo: madaftari, kalamu, pamoja na kompyuta, kama sehemu ya kujifunza kwa ustadi na elimu ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini, wanashirikiana katika kujifunza kwa kutumia nyenzo mbalimbali za kisasa kama sehemu ya kuimarisha taaluma yao ya vitendo na ufundi stadi kwa maisha ya badae.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa wakishirikiana kwa pamoja katika kujifunza na hivyo kuongeza maarifa kwa masomo ya ustadi wa kazi, na hivyo kusaidia katika mambo mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa makini mkubwa, wanajifunza kwa kutumia vifaa mbalimbali kama vile kompyuta, kama sehemu ya kuimarisha taaluma yao kwa ajili ya elimu hiyo ya vitendo.

Mwanamke wa chuo cha ufundi aliyevaa koti la rangi ya bluu iliyokolea, akiwa anatumia kifaa cha kilelektroniki kama sehemu ya kufanyia kazi, kwa kutumia elimu yake ya ustadi wa vitendo, katika kukabiliana na changamoto mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini, wanafuatilia na kutumia vifaa vya kisasa kwa ajili ya kujifunza katika elimu hiyo ya vitendo; inayowasaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo katika karakana, wakitumia vifaa mbalimbali kuunda bidhaa zilizokamilika, kama sehemu ya ujuzi na ufundi utolewao katika elimu hiyo ya ufundi stadi na mafunzo kwa vitendo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa anatumia kifaa cha kisasa cha kielektroniki, kama sehemu ya kujifunza na hivyo kuongeza maarifa yanayomuwezesha kuishi vizuri katika jamii kwa kutumia ubunifu wa mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa wakiwa wametulia pamoja na mzungu, kama sehemu ya kujifunza kwa kutumia vitendo na hivyo kuimarisha taaluma yao katika ngazi hiyo ya elimu ya ustadi na ufundi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anatumia kifaa cha kielektroniki kama sehemu ya kuhakikisha anapata ujuzi sahihi unaomsaidia katika maisha yake, na hivyo kuongeza ubunifu kwa mambo mbalimbali anayokabiliana nayo katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu, wakiwa wametulia kwa umakini, wanafuatilia mambo mbalimbali yanayowahusu katika kujifunza kwa ustadi kwa vitendo, na hivyo kuimarisha taaluma yao katika ngazi hizo za elimu ya ustadi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa kilichotengenezwa kwa mpangilio maalumu, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasoma kwa kutumia vifaa vya kisasa na hivyo kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo ya ustadi wa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanashirikiana katika kujifunza kupitia vifaa na nyenzo maalumu, zilizowekwa mezani kama sehemu ya kuimarisha elimu hiyo ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya kazi kama vile makoti ya rangi ya bluu, pamoja na glovu za mikono; wanatumia vifaa kama sehemu ya kujifunza na hivyo kuongeza ubunifu wao katika elimu hiyo ya vitendo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyopo ndani ya chumba cha darasa maalumu akiwa ametulia kwa makini mkubwa, anatumia vifaa vya kielektroniki kama sehemu ya kuhakikisha anapata elimu inayohusiana na ustadi wa kazi kwa vitendo na hivyo kuongeza ubunifu katika kufanya kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanasoma kwa kutumia vifaa vya kisasa, kama sehemu ya utandawazi unaowasaidia kwenye mafunzo yao ya elimu ya vitendo, na hivyo kuongeza ubunifu kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya ofisi maalumu wanashirikiana katika kufanya kazi kwa vitendo, wakisimamiwa na wakufunzi wao, ili kuhakikisha wanaongeza maarifa na ubunifu, katika mambo mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanatumia nyenzo zilizopo mezani kama sehemu ya kusoma kwa vitendo na hivyo kuimarisha taaluma yao kwa kuongeza maarifa kwa ajili ya jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini na usikivu mkubwa, katika kupata maarifa mbalimbali yanayohusiana na elimu hiyo ya vitendo na ubunifu wa kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa, katika kuimarisha elimu yao ya ufundi stadi na vitendo, kama njia ya kuongeza ubunifu inayowasaidia kwenye mambo mbalimbali katika jamii.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliepo ndani ya gari bovu akiwa anatengeneza kama sehemu ya kuimarisha taaluma yake ya ufundi stadi kwa vitendo, na hivyo kusaidi kukabiliana na changamoto mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini, wanafanya kazi kwa kutumia nyenzo mbalimbali zinazowawezesha katika elimu hiyo na hivyo kuongeza ubunifu kwenye mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini wanatumia nyenzo za kisasa kwa ajili ya kujifunza na hivyo kupata maarifa mbalimbali katika elimu yao inayowasaidia kujikwamua kiuchumi.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliopo ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya kujifunza, akiwa anatumia kifaa cha kielektroniki, kilichoandaliwa kwa mfumo maalumu na hivyo kuimarisha taaluma yake ya ufundi na ustadi kwa vitendo.

Mwanafunzi wakike wa chuo cha ufundi akiwa amevaa mavazi ya rangi ya bluu iliyokolea, anatumia kifaa cha kielektroniki kwa umakini mkubwa ndani ya eneo maalumu kama sehemu ya elimu ya vitendo kwa ustadi na hivyo kuimarisha maarifa yake, yatakayomsaidia kukabiliana na changamoto mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya darasa, wakiwa wametulia kwa umakini; wanaelekezana mambo mbalimbali katika kutumia vifaa vya kisasa kwa ajili ya elimu ya ustadi na ufundi; inayowasaidia kupata ubunifu wa mambo mbalimbali na hivyo kukabiliana na changamoto katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliokusanyika katika sehemu maalumu wakishirikiana kujenga majengo, kama njia ya kuonyesha ubunifu wao waliopata kutokana na elimu hiyo ya vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalum cha darasa, wakiwa wametulia kwa usikivu na kwa umakini mkubwa, wanasikiliza maelekezo yanayotolewa kama sehemu ya kujifunza na hivyo kuongeza maarifa yao katika elimu hiyo kwa kuongeza taaluma.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi walioko ndani ya chumba maalumu wakiwa wametulia kwa umakini wanatumia vifaa na nyenzo mbalimbali, kama sehemu ya kuongeza ubunifu katika kuunda vitu tofautitofauti vitakavyo wasaidia kwenye mambo mbalimbali kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa, wanatumia vifaa vya kisasa kama sehemu ya kujifunza, na hivyo kuimarisha maarifa yao kwa kutumia utaalamu na kuongeza ubunifu kwa ajili ya elimu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliokusanyika kwa ajili ya kujifunza jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali, kwa kazi za vitendo katika elimu hiyo ya ustadi; na hivyo kuimarisha na kuongeza ubunifu wa kutengeneza vitu tofautitofauti, vitakavyowasaidia kwenye jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya karakana, wakiwa wanafundishwa jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali katika elimu hiyo ya ustadi na ujuzi, ili kupata maarifa yaliyo bora yanayowawezesha kujikwamua kiuchumi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya karakana, wakiwa wanatumia vifaa maalumu kama sehemu ya elimu ya kufanyia kazi, hali inayoonyesha ongezeko la ubunifu kupitia mfumo huu wa elimu unaowasaidia wanafunzi kupata maarifa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliyopo ndani ya chumba maalumu wakiwa wametulia kwa umakini, wanafatilia mambo mbalimbali yanayowahusu katika kujifunza kwa ustadi wa vitendo na hivyo kuimarisha taaluma yao katika ngazi hizo za elimu ya ustadi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wametulia kwa makini, wanatumia vifaa vya kisasa kama vile kompyuta zilizopo mezani, na hivyo kuimarisha taaluma yao kwa kuongeza maarifa mbalimbali yanayowasaidia kujikwamua kiuchumi, kwa kufanya kazi tofauiti katika jamii.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa wametulia kwa umakini mkubwa; wanatumia madaftari na kalamu pamoja na vifaa vya kisasa vya kielekroniki, kama vile kompyuta mpakato katika kuhakikisha wanapata maarifa yaliyo bora.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya kazi kama vile makoti ya rangi ya bluu yaliyokolea, pamoja na glavu za mikono, wametulia kwa umakini, wanatumia vifaa vya kisasa kama sehemu ya mafunzo yao.